Mtu akishiriki katika somo la mtandaoni kupitia kompyuta ndogo au laptop .Anaandika kwenye daftari huku akitazama mwalimu au mzungumzaji kwenye skrini ya kompyuta yake.

Watu watatu, wawili wakiwa mbele na mmoja nyuma wakitumia kompyuta ndogo. Mtu wa mbele kushoto ni mwanaume mwenye miwani na anatabasamu huku akitumia kompyuta yake. Nyuma yake kuna mwanamke mwenye nywele refu zenye rangi ya dhahabu na anatabasamu pia.

Mtu ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo akijihusisha na elimu ya kidijitali au kujifunza mtandaoni. Anaonekana ameketi nyuma ya dawati akitazama skrini ya kompyuta ndogo.

Kundi ka wanaume watano wakiwa wamekusanyika kwenye meza wakitumia kompyuta ndogo na wakifanya kazi au wakishirikiana katika jambo fulani huku mmoja akiwa anazungumza na wenzake wamemsikiliza.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika kalamu ya kidijitali ukiandika kutumia kompyuta kibao yenye mwanga wa samawati. Juu ya kompyuta kibao kuna maandishi yanayosomeka kama digital learning hub ina sheria jukwa la kujifunzia kidijitali au kituo cha e learning kinachowezesha elimu mafunzo kwa kutumia teknolojia.

Dhana ya e-learning ni mafunzo ya mitandaoni. Katikati kuna aikoni ya kitabu iliyozungukwa na aikoni nyingine zinazohusiana na elimu kama vile kioo cha kukuza utafiti, aikoni ya mawasiliano na aikoni ya mwanafunzi.

Dhana ya elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa njia ya kidijitali. Kuna vipengele mbali mbali vinavyohusiana na kujifunza kama vile kitabu na kofia ya kuhitimu, cheti au diploma ,mikono ikishika vitabu na kuandika.

Mazingira ya kujifunza au kufundisha mtandaoni. Kuna mtu mmoja ameketi kwenye kiti akitumia komputa ndogo au laptop ,na mbele yake kuna skrini kubwa ya komputa. Mwalimu au mzungumzaji akifundisha au akiwasilisha moja kwa moja.

Dhana ya elimu mtandaoni au kujifunza kwa njia ya kieletroniki. Katikati kuna kompyuta kubwa yenye skrini iliyo na kitabu wazi chenye ishara ya kuicheza video, ikimaanisha masomo ya mtandaoni. Kulia kwa kompyuta kuna mwanamke amesimama, ameshika cheti au diploma ikionyesha mafanikio au kukamilisha kwa kozi ya mtandaoni.

Mtu ambaye amevalia kofia na fulana ya kijivu akiwa ameketi kwenye meza na kompyuta mpakato iliyowazi mbele yake. Kuna kompyuta nyingine yenye skrini kubwa karibu naye. Pia kuna printer , vikombe na vitu vingine vidogo kwenye meza.

Mtoto wa kike akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo, akijuhusisha na somo au mkutano wa mtandaoni. Anaonesha akifanya ishara kwa mikono yake, labda akijibu swali au akishiriki kikamilifu katika kipindi cha mtandaoni.

Kwenye mistari ya rangi ya kijivu na nyeupe ukiwa amelala juu ya kitanda jeupe. Nyuma Yake kuna mtu mwingine mdogo pia ukio wa mstari na mandari ya chumba chenye mwanga hafifu.

Chumba cha kulala ambapo kuna vitanda viwili vilivyotandikwa shuka za kijani, meza ya mbao na kiti kimoja kikiwemo karibu. Pia kuna mlango ulio kwenye chumba kingine labda bafuni.

Chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka la rangi ya samawati juu yake kukiwa na chandarua ya rangi ya nyeupe. Karibu na kitanda kuna kabati la mbao. Juu yake kuna chupa ya maji. Upande mwingine wa kitanda kuna kiti ambacho kina rundo la vitabu juu yake.

Ndani ya kanisa au chumba cha Ibada chenye vitu vilivyopangwa Kwa usawa, kuna msalaba ukutani na mimea kadhaa umepangwa chini. Dirisha kubwa upande wa kushoto huku MTU akitembea upande wa kushoto karibu na madirisha.

Chumba cha kulala ambapo ni cha wanafunzi au wageni kama vile hosteli au bweni. Kuna vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao vikiwa na matandiko mepesi. Vinaashiria matumizi bora ya nafasi katika chumba ndogo.

Chumba cha kulala ambacho ni bweni au hosteli, kuna vitanda vya orofa vitatu vilivyotengenezwa kwa mbao nyekundu vikiwa na magodoro na shuka nyeupe au zenye michirizi.

Mtu mzima akiwa na watoto wawili wakicheza mpira wa miguu nje. Kocha amevaa fulana yenye neno coach na pia wamevaa nguo nyekundu, wako katika eneo lenye udongo na majengo nyuma yao.

Chumba cha malazi chenye vitanda viwili vya ghorofa ambavyo vinaweza kuwa sehemu ya hoteli au makazi ya wanafunzi. Kila kitanda cha ghorofa kina magodoro ama shuka nyeupe. Chumba kina mapazia mekundu na meupe, na kuna runinga iliyowekwa ukutani.

Darasa la kisasa lenye viti vingi vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, kila kiti kikiwa na meza yake ndogo iliyounganishwa. Vimepangwa kwa mpangilio nzuri wa mistari.

Darasa lenye wanafunzi wakiwa wameketi katika viti vya kahawia na meza nyeupe. Huku mwalimu wao akiwa amesimama karibu na rafu au kabati. Mazingira yakiwa ya shuleni au kituo cha elimu.

Mwanamke amesimama maktabani mbele ya rafu zilizojaa vitabu za aina mbalimbali. Amevaa shati jeupe na suruali nyeusi. Anaonekana anasoma kitabu. Kando yake kukiwa na ngazi.

Kundi la watu wengi wameketi kwenye kiti vilivyopangwa kwa safu ndefu ndani ya chumba kikubwa au ukumbi au darasa, wakiwa wamekaa wakiangalia mbele na viti vyao vinaonekana kua na migongo ya rangi ya machungwa.

Chumba kikubwa au ukumbi wa kulia chakula, chenye meza na viti virefu vilivyopangwa kwa safu. Kuta zimepakwa rangi nyeupe na kuna mstari wa rangi ya samawati chini ya kuta. Paa lina umbo la pembe tatu na kuna madirisha machache yanayoonekana.

Kundi la waogeleaji, wengi wao wakiwa wanawake, wakijiandaa kuruka kwenye bwawa la kuogelea, kutoka kwenye vizuizi vya kuanzia. Baadhi ya watu wengine wamesimama nyuma yao wakiwatazama.

Kundi la vijana kadhaa wakishiriki katika mchezo au shughuli fulani, wakiinua mikono yao na mmoja wao ameshikapira wa samawati. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa jengo au uwanja wa nje.

Kundi la vijana wameketi chini kwenye uwanja wa nyasi, wakimsikiliza mwalimu mzungu aliyesimama mbele yao. Kuna mtu mwengine amesimama karibu na jengo na mtu mwengine amevaa shati jekundu nyuma ya mwalimu anayezungumza.

Chumba cha malazi chenye kitanda kilichofunikwa, na shuka ya kijani. Kabati la mbao lenye kioo na msalaba ukininginia ukutani. Pia Kuna chandarua cheupe kimefungwa juu ya kitanda.

Mtoto akiwa ndani ya bwawa la kuogelea. Amevalia miwani ya kuogelea ambayo ni ya samawati na maji yanaruka karibu naye, yakiwa katika mashindano fulani au katika mafunzo.

Ukumbi mtupu au chumba cha mihadhara. Kuna viti vingi vikiwa vimepangwa kwa safu na kuna meza ndefu upande wa mbele, labda kwa mzungumzaji au mhadhiri. Taa za dari zimewekwa zikiwa zinatoa mwanga katika nafasi hiyo.

Kundi la watu wakishiriki katika mchezo wa kuvutana kwa kamba wakiwa katika uwanja wa wazi labda wakati wa tukio la michezo au sherehe. Kuna hema nyeupe nyuma yao, wachezaji wengine wamevalia fulana nyekundu huku wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida za michezo.

Mikono miwili, labda ya mtoto, huku vidole vya shahada vikigusa sehemu yenye maandishi yaliyoinuka ambayo yanaweza kuwa ya mwandiko wa Braille , ambayo hutumika kwa mafunzo ya watu walio na ulemavu wa macho.

Mwalimu akifundisha watoto wawili ambao wanaonekana kuwa na mahitaji maalum katika mazingira ya elimu. Mwalimu anatabasamu na amevaa kipasa sauti akionyesha ushirikiano na ufundishaji wa kibinafsi.

Watu wawili, mwanamke mmoja mwenye nywele fupi na koti jeupe la maabara au la mwalimu na mwanamke mwingine mwenye nywele ndefu zilizofungwa na amevaa shati jekundu, wameketi kwenye meza nyeupe na wako katika.

Kundi la vijana, baadhi yao wakiwa wanafunzi wakisoma vitabu pamoja. Inaweza kuwakilisha mazingira ya elimu maalum ambapo wanafunzi wenye mahitaji maalum wanajifunza kwa ushirikiano na msaada kutoka kwa wenzao au walimu.

Mvulana mdogo mwenye furaha aliye na down syndrome akicheza kinanda. Amevaa fulana nyeupe na vazi jekundu juu yake na anatabasamu kwa furaha huku akigusa funguo za kinanda. Mandhari ya nyuma inaonyesha kuwa chumba chenye mwanga labda darasa au eneo la kucheza.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza nyeupe akichora au kuandika. Mbele yake kuna vifaa vya kuandikia au kuchora kama penseli na labda kalamu kwenye kikombe. Nyuma yake kuna kochi ya rangi ya kahawia.

Mtoto mdogo anayejishughulisha na vifaa vya kujifunzia vya rangi mbalimbali vilivyotawanyika mezani huku akizingatia kwa makini vifaa hivyo huku mikono yake ikiwa imeinama juu ya meza.

Wanawake wawili mmoja mzee na mwingine kijana, wameketi kwenye meza na kucheza mchezo wa vijiti vya rangi. Yule mzee ana furaha na ameshika kijiti juu huku yule kijana ambaye kuwa na down syndrome akitabasamu na kuangalia vijiti vilivyo mezani.

Kundi la vijana kadhaa wameketi kwenye viti wakiwa darasani au mkutanoni. Aliyevaa shati la samawati anazugumza au anawasilisha jambo fulani huku wengine wakimsikiliza.

Kundi la watu labda wanafunzi wamekaa kwenye meza katika eneo la maktaba au chumba cha kusomea mmoja wao akiwa kwenye kiti cha magurudumu na nyuma yao kuna rafu iliyo jaa vitabu vya kila aina.

Wanawake Wawili na mtoto mdogo wakiwa wanacheka na kufurahi pamoja. Mwanamke mmoja ana ngozi nyeusi na mwingine ana ngozi nyeupe. Mtoto ananywele za dhahabu na amevalia shati la samawati. Wote wanaonekana kufurahia muda wao pamoja.

Mtoto mdogo wa kiume aliye na ulemavu wa mikono. Amesimama kando ya meza huku akishikilia kadi ya hesabu kwa mdomo na mkono mmoja uliolemaa. Anajaribu kutatua swali la hesabu lililo andikwa 3×7.